Kilimo cha haidroponiki ni mojawapo ya mbinu za kisasa za kilimo ambayo haitumii udongo, ikiwa inatumika sana sana kwa sehemu zinazo uhaba wa maji zina ukusanyaji mbaya wa takataka ambapo ama ambayo hufanya kilimo kuwa ni jambo ngumu.

Kilimo cha hidroponiki ni mmojawapo ya mbinu za kilimo za kisasa ambayo mimea hupokea virutubisho moja kwa moja kupitia maji na ni njia ambayo huondoa haja ya udongo ambayo inaweza kuhifadhi wadudu na magonjwa, na vile vile inaipatia mimea kila kitu inachohitaji ili kustawi kutoka mwanga hadi virutubisho katika mpangilio ule ulioratibiwa.

Hapa tunaonyeshwa mfumo mmoja wa kilimo ambayo haitumii udongo ikionyesha tu ujuzi ama ubunifu ile ambao uko katika sekta hii ambazo ni njia mojawapo za kisasa za kufanya ukulima.

Tunaonyeshwa hapa aina moja ya kilimo ambayo inatumia teknolojia ya kisasa almaarufu kwa lugha ya kimombo hydroponic farming ambapo teknolojia hii inawezesha uzalishaji wa mazao ya mboga mboga kufanyika pasipo kutumia ardhi.

Tunaonyeshwa hapa picha ya mimea ambayo inaonekana kuwa mboga ikiashiria mbinu ama ubunifu wa kisasa wa kilimo ambapo inaonyesha kilimo ambayo hai tumii udongo na ambayo inaweza kuwezesha uzalishaji wa mazao ya mboga mboga na matunda kufanyika pasipo na kutumia ardhi ama udongo.

Kilimo cha haidroponiki ni njia ya kisasa ya kulima bila kutumia udongo ambapo mimea hulimwa kwa kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho na mfumo huu huokoa maji, vilevile hutoa mazao mengi kwa muda mfupi na hufanyika hata katika maeneo yenye ardhi hapa.

Kilimo hii ni moja wapo ya mbinu za kisasa za kilimo ambayo inatambulika ama inafahamika kama hydroponiki ambayo inatumia ama kulima mimea bila kutumia udongo ambapo mizizi ya mimea inalishwa kwa virutubisho vilivyo yeyushwa ndani ya maji.

Kilimo cha haidroponiki ni mojawapo ya mbinu za kisasa za kilimo na ni mfumo ambao unatumia ama unatumika katika uzalishaji wa mazao mbalimbali kama vile mboga, matunda na mimea mingine katika maeneo ambayo huwa na uhaba wa maji ama kwa lengo la kulete ufanisi wa matumizi bora ya maji katika uzalishaji wa mazao.

Kilimo cha hidroponiki ni mfumo wa kilimo za kisasa unautumia ama unaotumika katika uzalishaji wa mazao mbalimbali kama vile mboga, matunda na mimea mingine katika maeneo ambayo huwa na uhaba wa maji ama kwa lengo la kuleta ufanisi wa matumizi bora ya maji katika uzalishaji wa mazao.

Kilimo aina hii inayofahamika kama hydroponiki , ni kilimo ama ni mbinu ya kisasa ya kulima mimea bila kutumia udongo, ambapo mizizi ya mimea hulishwa kwa virutubisho vilivyoyeyushwa ndani ya maji na huhakikisha kwamba uzalishaji wa chakula kwa wingi, unaendelezwa.

Tunaonyeshwa hapa injia ama mfumo wa kiteklojia wa kisasa ambapo unaweza kutumika katika kilimo na ambapo teklojia inaowezesha kufanya uzalishaji wa mazao ya mboga mboga na vitu vingine bila kutumia aradhi au udongo.

Panaonekana hapa mimea ambayo yametumbuizwa kwenye vifaa tofauti ambavyo vina michanga vizuri ikionyesha tu njia ya mojawapo ya kisasa ya kufanya kilimo mahali ambapo hakuna sehemu kubwa ya shamba au sehemu ya ardhi ambayo kilimo inaweza kufanyika.

Tunaonyeshwa hapa kiteknolojia ambayo inatumika kupanda mimea ambayo teknolojia hii inayotambulika kama hydroponic farming ambayo ni teknolojia inayowezesha uzalishaji wa mazao ya mboga mboga kufanyika pasipo na kutumia ardhi.

Panaonekana hapa mashamba makubwa yanayoonekana kama ni ya majani chai ama yale mashamba ya kahawa huku mimea ikiwa inaonekana imenawiri kwa njia mwafaka kabisa kwenye mashamba haya.

Kilimo ya viwanda ni mojawapo ya mbinu za kisasa za ukulima ambapo inasaidia wakulima kupata mapato ya hali ya juu na vilevile kusaidia kupata uzalishaji wa chakula kwa wingi katika mashamba ili kuweza kukomboa watu kutoka umaskini na njaa.

Hili ni mojawapo ya kilimo za kisasa ama mbinu za kisasa za ukulima ambayo inatambulika kama kilimo ya vibanda, ambayo inatumika kuhakikisha kwamba uzalishaji wa vyakula unafanyika kwa kasi na kwa wingi mno.

Hapa pana ashiria kilimo cha viwanda ambapo inaonyesha wamama pale wakipalilia shamba huku pia wazee wakisimama kando ya wale wamama. Panaonekana ni kama hawataki kusaidia wamama hapa kwenye shamba ambayo inaonyesha tu kilimo cha viwanda.

Kilimo cha viwanda imesaidia pakubwa na imelete faida nyingi katika uzalishaji, na vilevile katika ufanisi wa uchumi za nchi na mataifa mbalimbali, ambazo zinatumia mbinu hii ya ukulima, na vilevile inatumika kuzalisha chakula kwa wingi kuhakikisha hali ya njaa imepungua kabisa.

Kilimo cha viwanda ndio inayoashiriwa ama ndio inayoonyeshwa kwenye picha hii, ikiwa inaonyesha ile mbinu za kisasa za kufanya kilimo. Ili kwamba kurahisisha kazi ama shughuli nzima ya kilimo na kuhakikisha mazao na uzalishaji wa chakula kwenye mashamba inafanyika kwa wingi mno.

Panaonekana hapa kilimo cha viwanda ambayo hutumika kufanyia mimea au kupandia mimea kama vile nyanya na menginezo tu ambazo hutumika katika aina ya kilimo hii.

Kilimo cha viwanda ni aina ya kilimo ama ni njia ya kilimo inayohusisha matumizi ya mbolea za synthetic , dawa za kuulia wadudu, pamoja na mashine, ambapo imetoa faida kubwa katika uzalishaji na ufanisi ikihakikisha duniani kote chakula imeongezeka kwa ujumla tangu miaka za zamani.

Kilimo cha viwanda ni mojawapo ya mbinu za kilimo za kisasa ambazo zinatumia gharama nafuu, na vilevile inasaidia vilevile uzalishaji wingi wa chakula, kikiwa kwenye picha hii. Inaonyesha ufugaji wa kuku ambao unaongeza ule uzalishaji wa mayai.

Tunaonyeshwa hapa wazee wawili ambao wako ndani ya kiwanda kimoja cha kilimo, ikiashiria tu njia ya kiteknologia ya kisasa ama ubunifu katika kilimo kupitia kiteknolojia, ya kisasa kupanua na kuongeza kiwango cha uzalishaji wa mimea ama wa vyakula.

Tingatinga hii hutumiwa katika kilimo hutumiwa kulima mashamba na kurahisha kazi ili kwamba ile kilimo ya viwanda ikaweze kuzalisha mazao na chakula ikaweze kupatikana kwa wingi kutoka kwa mashamba mbalimbali.

Kilimo cha viwanda ni aina ama mbinu moja wapo ya kilimo cha kisasa ambapo kinasaidia wakulima kuongeza uzalishaji wa vyakula na vilevile kusaidia pakubwa duniani kupunguza hali ya njaa katika mataifa mbalimbali.

Mojawapo ya mifumo ya kisasa ya kilimo ni umwagiliaji mimea maji ambapo ni njia ya kumwagilia mimea kwa kudhibiti maji ili kuweza kusaidia ukuaji wa mazao hasa wakati wa ukame na ni mfumo ambao unaambatana ili kuboresha uzalishaji wa kilimo na kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali ya maji na vilevile huongeza mazao katika mashamba.

Umwagiliaji mimea maji kutumia mabomba madogo ya kusafirishia maji kupeleka katika mimea moja kwa moja, ni mfumo mojawapo ya kisasa ya kumwagilia mimea maji kwa njia ya kudhibiti maji ili kusaidia ukuaji wa mazao hasa wakati wa ukame, na mfumo ambao unaboresha uzalishaji wa kilimo na kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali ya maji.

Mfumo huu wa umwagiliaji mimea maji ni njia mojawapo wa kisasa wa kufanya kilimo wa kumwagilia mimea maji haswa kwa sehemu ambazo zina uhaba wa maji na vilevile sehemu ambazo zinatumika kuzalisha chakula kwa wingi kwenye mashamba.

Bomba la kunyunyuzia mimea maji kwenye shamba likionyesha sehemu ndogo ya shamba. Kila mmea umeunganishwa na bomba kwa minajili ya kunyunyuziwa maji kuhakikisha uzalishaji wa chakula.

Umwagiliaji mimea maji kutumia mabomba ya kusafirishia maji ni mojawapo ya mifumo ya kisasa ya kutumia katika kilimo ambayo inatumia mabomba tofauti tofauti ya viwango tofauti kuhakikisha kwamba mimea yote inapata maji kwa usawa na kwa wingi ili kuongeza uzalishaji wa chakula.

Mojawapo ya njia ya kuhakikisha uzalishaji mkubwa wa mimea katika mashamba unafanyika, ni kutumia mbinu za kilimo za kisasa za umwagiliaji mimea maji, ikiwemo ile ya kutumia mabomba ili kufikia ama kuhakikisha mimea yote yanapata maji sawa na kwa wingi ili kuhakikisha uzalishaji mkubwa wa vyakula kwenye mashamba.

Umwagiliaji ni njia ya kumwagilia mimea maji ili kuhakikisha ina unyevunyevu wa kutosha kwa ukuaji wake, hasa wakati wa kiangazi au maeneo yasiyo na mvua za kutosha ili kuhakikisha kwamba ama kuhakikisha ile uzalishaji wa chakula katika mashamba unaendelea kwa njia namna ama kwa njia safi kabisa.

Umwagiliaji mimea maji ni mtindo wa kilimo wa kupeleka maji kwa mimea shambani pasipo mvua ya kutosha, ili kwamba kuhakikisha mimea yamepata maji ya kutosha na kuongeza ile uzalishaji katika mashamba.

Panaonekana hapa aina ya kilimo ya kufanyia unyunyuziaji mimea maji ama irrigation ambapo ni njia mojawapo ya kufanya kilimo ya aina mbalimbali ya kupanda mimea.

Mbinu hii ya umwagiliaji mimea maji ni mchakato wa kumwagilia mimea maji kwa njia ya kutumia mabomba madogo ambayo yanaweza kutoa maji kwa matone, ilikuhakikisha kuwa mimea inapata unyevu wa kutosha unaohitajika kwa ukuaji wake. Hasaa katika maeneo yenye mvua chache au wakati wa kiangazi.

Umwagiliaji mimea maji ni njia mojawapo ya kilimo za kisasa ya kuhakikisha kwamba uzalishaji wa vyakula katika mashamba ni mwingi mno, ambapo mbinu hii ya kisasa inatumia ile mabomba madogo ya maji kuhakikisha mimea yote yanapata maji sawasawa.

Tunaoa hapa mabomba kadhaa ya maji ama ya kunyunyuzia mimea maji kwenye shamba hii ikionyesha tu ama ikiashiria mojawapo ya mifumo ya umwagiliaji mimea maji kwenye mashamba ili kuongeza uzalishaji wa chakula.

Umwagiliaji mimea maji ni mbinu mojawapo za kilimo ambayo inatumia mabomba kusafirishia maji kuhakikisha mimea yote yanapata maji kwa usawa ili kuhakikisha kuna uzao ama uzalishaji wa chakula katika mashamba.

Picha inaonyesha kifaa cha kisasa cha kufanyia kunyunyizia mimea maji kwa njia nzuri kabisa ambayo inaweza kunyunyizia mimea mingi maji kwa wakati mmoja.

Tunaonyeshwa hapa bomba la kusafirishia maji kupeleka sehemu nyingine ama kusambazia maji; ambapo bomba hili linaonekana kwamba limetoboka sehemu moja na linaonakana ni kama linamwaga maji.

Tunaonyeshwa hapa picha ya mtu ambaye anaonekana akiviunganisha vile bomba za maji za kunyuniyizia mimea maji akiwa pale shambani kuhakikisha kuwa mimea yake inapata maji ambayo inapaswa.

Mbinu hii ya umwagiliaji mimea maji ni ile ya kisasa ambayo inatumia mabomba madogo ya maji kuhakikisha kwamba maji imefikia mimea yote kwa usawa ili kupata kuongeza ile uzalishaji wa mimea katika mashamba.

Kuna mifumo mingi tu ambayo hutumika katika umwagiliaji mimea maji ambapo ile ya kutumia mabomba ni moja wapo ya mifumo ya kisasa ya kumwagilia mimea maji ili kwamba kuhakukisha kuna uzalishaji wa kutosha kwenye mashamba.

Kilimo hii ni mojawapo ya mbinu za kilimo zile za kisasa ambayo inatambulika kama kilimo ya viwanda, inayofanya ama inayotumia teknolojia ya kisasa na ile ya kisayansi ili kuongeza uzalishaji wa chakula, kwenye mashamba kwa wingi, na vilevile inahusisha uzalishaji mkubwa wa mazao ili kupigana na maswala kama njaa katika mataifa ama maeneo tofauti tofauti.

Mifumo ya umwagiliaji ni mbinu za kusambaza maji kwa mimea, hasa wakati wa ukame au maeneo yasio na mvua ya kutosha, na inahusisha njia kama vile, matone, mifereji, pamoja na mifumo ya kunyunyizia mimea maji, na uongeza uzalishaji wa mazao, hutunza unyevu wa udongo, pamoja na ile kuwezesha kilimo cha mwaka mzima, kwa urahisi ama kuongeza ile uzalishaji wa chakula.

Umwagiliaji mimea maji kutumia mabomba madogo ya kumwagilia mimea maji ni njia mojawapo ama mifumo ya kisasa ya kilimo ambavyo vinakikisha mimea yanapata maji sawa ya kutosha ya kuhakikisha ule uzalishaji wa chakula kwenye mashamba ni kwa wingi mno.

Tunaonyeshwa hapa mfumo mmoja wa umwagiliaji mimea maji kwenye mashamba, ikionyesha bomba moja kubwa ambalo liko na mashimo ya kuachilia maji, kunyunyizia mimea maji, kuhakikisha kwamba mimea yote kwenye shamba inapata maji kwa utoshelezi ama maji sawa sawa.

Panaonekana hapa pipe ya kunyunyuzia mimea maji kwa njia ya irrigation ikiwa ni njia mojawapo ya kufanya kilimo ya kisasa haswa mahali ambapo kuna ukame lakini kuna maji ya mito. Njia hii ni njia mwafaka kabisa kwa kufanya kilimo ama kunyunyuzia mimea maji.

Tumeonyeshwa hapa bomba moja ambalo linanyunyuzia mimea maji tukiona maji yale yakitiririka yakiingia kwenye mimea kwa njia nzuri sana kwenye shamba ikionyesha tu mifumo ya kisasa ya kufanyia kilimo ili kwamba ikaweze kuongeza uzalishaji wa chakula kwenye mashamba.

Mojawapo wa mbinu za kilimo za kisasa inatambulika kama kilimo cha viwanda ambayo ni aina ya kilimo kinachofanyika kwa kutumia teknolojia ya kisasa, mashine pamoja na mbinu zile za kisayansi ili kuongeza uzalishaji kwa wingi kwa ajili ya biashara na ile ya viwanda.

Mfumo huu wa umwagiliaji mimea maji ni mojawapo ya mifumo ya kisasa ya umwagiliaji ambayo wakulima hutumia kumwagilia mashamba ama mazao yao maji kuhakikisha kwamba mazao yote yanapata maji ya kutosha na kwa usawa ili kwamba ikaweze kuongeza ile uzalishaji wa chakula kwenye mashamba.